Mifuko maalumu, yenye rangi nyeupe na kijani na maandishi ya kijani na nyeupe, ndani yake kukiwa kumewekwa mbolea ya kisasa iliyo fungwa vizuri kwaajili ya usalama wa mbolea hiyo huku ikiwa na maneno afrika, vuna na " top dressing fertilizer ".

Chupa ndogo ya dawa inayo tumika kuweka dawa ya kimiminika, dawa ambayo inaujazo wa mililita hamsini inayo tumika kuuwa wadudu wanao paa na kutambaa inayo julikana kwa jina la kanifulu dawa iliyo wekwa katika chupa nyeupe.

Chupa ndogo ya dawa, inayotumika kuua vijidudu vinavyoshambulia mbwa, yenye ujazo wa mililita hamsini, ikiwa na maandishi yenye rangi ya kijani na nyeusi, huku ikiwa na picha ya mbwa katika uso wa mbele wa boksi hilo.

Wataalamu wa afya za wanyama, wakiwa katika eneo la wazi, sehemu ambayo utafiti wadawa mbalimbali za wanyama kufanyika, huku nyuso zao wakifunika kwa vifaa maalumu kwa ajili ya kujilinda na kemikali zinazosambaa katika eneo hilo, mahali ambapo chanjo na dawa za wanyama hutengenezwa.

Chupa ndogo ya dawa yenye rangi nyekundu, ndani yake kukiwa na kimiminika cha dawa maalumu kwa ajili ya kuulia vijidudu kwa wanyama. Chupa hiyo ikiwa imefungwa kwa mfuniko wa rangi ya njano, pembeni kukiwa na boksi linaloonyesha ujazo na taarifa muhimu katika chupa hiyo.

Wanaume wawili na wanawake wawili waliovalia mavazi nadhifu sana, huku pua na midomo yao wakiwa wameifunika na barakoa, katikati wakiwa wamezunguka boksi juu yake likiwa na dawa mbalimbali za kuulia wadudu katika wanyama na mimea.

Chupa ya dawa yenye kava ya rangi ya kijani na nyeupe ikiwa na ujazo wa milimita sitini, ndani yake kukiwa na dawa maalumu inayotumika kwa ajili ya kutibu na kuuwa vijidudu vya wanyama hasa mbwa na paka ikiwa na maandishi meupe yaliyoandikwa "NATURAL ANTIBIOTIC".

Chupa maalumu chenye rangi nyeusi, ndani yake ikiwa na dawa ya kuulia wadudu, wanaoshambulia wanyama na mimea, huku ikiwa na ganda lenye picha ya ng'ombe pamoja na maelekezo ya dawa namna ya kutumia na jinsi ya kuihifadhi.

Chupa ndogo na kubwa za plastiki, zinazotumika kwa ajili ya kuhifadhi dawa mbalimbali, zinazotumika kuuwa vijidudu vya mimea na mifugo. chupa hizo zikiwa kwenye ujazo mbalimbali, zikiwa zimewekwa katika kabati maalumu ya kuhifadhia dawa hizo.

Chupa ndogo ya dawa yenye rangi nyeusi, karatasi ya njano na nyeupe na mstari wa bluu, yenye ujazo wa sifuri nukta tano gramu iliyo na maandishi 'DECTOMAX' ndani yake kukiwa na dawa maalumu inayotumika kuulia vijidudu kwa wanyama na mimea, pembezoni kukiwa na boksi la dawa hiyo.

Wanaume wawili waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwa wameketi pamoja mbele yao kukiwa na meza ya kioo huku nyuma ya ukuta pakiwa na maneno mekundu yaliyoandikwa, (osho we grow with you) sehemu ambapo bidhaa mbalimbali za mazao na dawa zinauzwa.

Sehemu ndogo katika duka la madawa iliyotengenezwa vizuri, ndani yake kukiwa kumewekwa dawa mbalimbali za kuua vijidudu pamoja na bakteria. Huku zikiwa zimewekwa katika vioo vinavyozuia zisipatwe na vumbi.

Mfuko maalumu uliotengenezwa kwa kamba za plastiki uliodariziwa na kufungwa vizuri, ndani yake kukiwa na mbolea ya kisasa iliyo andikwa "Organic Fertiliser Agroflora" ikiwa na picha ya majani ya mimea.

Kiroba chenye rangi ya kaki na mistari ya rangi ya njano, kikiwa na maandishi meusi. Ndani yake kikiwa na dawa maalumu kwa ajili ya kuulia vijidudu katika mazao ya mashambani, kiroba hicho kikiwa na ujazo wa kilo hamsini, huku kikiwa na maelekezo mbalimbali ya jinsi ya kutumia dawa hiyo.

Kifungashio cha Boksi ndani yake kikiwa na kimiminika cha ujazo wa lita tano, kikiwa na dawa maalumu ya kuua wadudu pamoja na minyoo kwa wanyama hususani ng'ombe. Nje ya boksi hilo kukiwa na maandishi yanayo someka kama 'krusametiki' pamoja na picha ya Ng'ombe.

Pakiti ndogo yenye rangi nyeupe iliyofungwa vizuri kwa umakini ndani yake kukiwa na dawa maalumu kwa ajili ya kuulia vijidudu vinavyo shambulia wanyama, kama kuku na ndege wengine dawa inayoitwa 'tylosin powder'.

Mwanaume aliyechuchumaa, katika eneo la kiwanda lenye mifuko mingi iliyojaa mbegu na dawa mbalimbali za kuulia wadudu kwa wanyama na mimea, huku mikononi mwake akishika dawa hizo kwa ajili ya kuwaonyesha watu waliomzunguka.

Chupa ndogo ya dawa yenye rangi nyeupe, na karatasi yenye maelekezo na picha ya Ng'ombe yenye rangi ya bluu, na Kijani, huku ndani ya chupa hiyo kukiwa na dawa mahususi kwaajili ya kuuwa bakteria na vijidudu ndani ya wanyama hasa Ng'ombe.

Wakulima wa mazao ya biashara wakiwa katika eneo la mashambani, wa jinsia ya kike na ya kiume, wakivuna mazao ya biashara aina ya viazi vitamu na kuvikusanya eneo moja, kwa ajili ya kwenda kuuza masokoni.

Wakulima wa mazao ya biashara (wakike na wakiume) wakiwa katika mavazi maalumu sare zao za kazi, katika moja ya eneo la shamba wakivuna mazao yaliyokomaa katika eneo hilo. Huku wakizungukwa na mapori madogomadogo yaliyomea vizuri.

Wakulima wa mazao ya biashara, wakiwa wamevalia mavazi nadhifu kwa shughuli za shambani, wakiwa katika shamba kubwa la mazao ya biashara wakichimbua na kuvuna mazao yaliyomea kwenye shamba hilo ili kwenda kuuza masokoni.

Shamba kubwa la mazao ya biashara zao la ndizi likiwa limemea vizuri katika migomba iliyokuwa kwa kustawi, huku zao hilo likiwa ni zao muhimu kama zao la biashara katika masoko ndani na nje ya nchi.

Wakulima wa mazao ya biashara, vijana wa kiume wakiwa katika eneo la mashambani, wakikusanya zao la viazi baada ya kutoka kuvuna mashambani, huku wakizungukwa na pori refu, lenye miti iliyositawi vizuri.

Watu wawili mwanaume na mwanamke waliovalia nguo maalumu zenye rangi sawa, nguo za mashambani. Wakifanya mavuno katika shamba lililopandwa na kukua mazao ya biashara yaliyomea vizuri.

Mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu, koti jeusi fulana ya kijani, suruali nyeusi akiwa amechuchumaa katikati ya shamba la mazao ya biashara lililomea vizuri kwa nyasi ndogo pamoja na miche yenye kijani kibichi matunda yaliyo komaa vizuri ndani yake.

Viazi mbatata zao la biashara, likiwa limekusanywa katikati ya shamba, eneo la wazi lenye udongo mwekundu, huku kukiwa kumezungukwa majani yenye kijani kibichi, miti mirefu yenye matawi yaliyostawi vizuri, pamoja na anga tulivu lenye mawingu mepesi.

Kijana wa kike, akiwa amevalia mavazi nadhifu sana, kichwani kwake akiwa amebeba gunia lililowekwa mahindi ndani yake. Mbele yake kukiwa na mahindi yakiwa yametoka kuvunwa kabla hayajatolewa maganda na nyuma yake kukiwa na shamba kubwa la mahindi zao la biashara.

Vijana wakiume watano, wakiwa katika maeneo ya mashambani, waliovaa nguo tofautitofauti zisizofanana, wakifanya mavuno ya zao la ndizi la kibiashara katika mashamba ya ndizi kwa ajili ya kwenda kuuza sokoni.

Kijana wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu sana, mikononi mwake akiwa ameshika mkungu wa ndizi uliokomaa na kustawi vizuri, pembezoni kukiwa na majani ya migomba iliyokatwa baada ya kuvunwa kwa ndizi hizo, huku nyuma kukiwa na miche mikubwa ya migomba iliyostawi vizuri.

Zao la bilinganya, zao la kibiashara lililomea katika vitalu vidogo vilivyopangwa kwenye mifuko myeupe, ndani yake kukiwa na udongo wenye virutubishi, katika eneo la mashambani huku kukiwa na mabomba ya maji yanayopitisha maji katika eneo hilo.

Ndizi zao la biashara, lililokuwa vizuri na kustawi pamoja na kukomaa, katika mgomba uliostawi vizuri, sehemu ya shamba kubwa yenye ardhi na udongo mzuri, pamoja na rutuba ya kutosha.

Kijana wa kiume aliyevalia fulana nyeupe, na suruali fupi inayoishia magotini yenye rangi ya bluu, akiwa katikati ya shamba la mazao ya biashara aina ya mahindi yaliyostawi vizuri, huku akifanya kazi ya kuvuna mahindi hayo.

Eneo la mashambani mahali ambapo zao la biashara aina ya ndizi linalimwa, huku kukiwa na migomba mikubwa iliyostawi na kukua vizuri pamoja na miche midogomidogo ya miti iliyomea pembezoni mwa shamba hilo. Ardhi yenye udogo mzuri wenye rutuba.

Kijana wa kiume akiwa amevalia fulana nyeusi, na suruali ya kijivu, mikononi mwake akiwa amebebelea toroli lililojaa mazao ya biashara aina ya pilipili. Nyuma yake kukiwa na miche mingi ya zao hilo katika shamba kubwa lililomea vizuri.

Wanaume wawili wa umri wa makamo mmoja akiwa amevalia shati jeupe alilolikunja mikononi, mwingine akiwa amevalia fulana nyeusi na miwani myeusi, wakikagua mazao ya biashara aina ya Maembe katika muembe ulio katikati yao.

Wanaume wawili waliovalia mavazi nadhifu Sana, wakiwa wamekaa katika eneo la mashambani, huku mbele yao kukiwa na zao la biashara walilolishika kwa mikono kulikagua na kuangalia, ukuaji wa zao hilo.

Vijana wa kiume na wa kike, wakulima wa mazao ya kibiashara, wakiwa wamevaa mavazi maalumu ya mashambani. Wakifanya kazi ya kuvuna mazao ya mahindi, zao la biashara kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni.

Kijana wa kike mkulima wa mazao la biashara, akipanga mananasi zao la biashara katika soko kubwa, ambapo biashara mbalimbali hufanyika hapo, kama uuzaji wa nafaka pamoja na biashara nyingine. Huku likiwa imezungukwa, na watu mbalimbali wauzaji na wateja wa bidhaa hizo.

Mwanaume alievalia mavazi maalumu yenye rangi ya bluu iliyokoza, mavazi maalumu kwa shughuli za mashambani akipanga zao la biashara aina ya ndizi zilizomea vzuri, zilizovunwa katika shamba kwa ajili ya kwenda kuuzwa pembezoni mwa sehemu husika.

Wakulima wawili wakiume wakiwa katika shamba la zao la biashara, zao la chai wakichuma majani ya chai na kuyahifadhi katika matenga maalumu yaliyobebwa katika migongo yao, huku nyuma yao kukiwa na msitu mnene wenye miti mirefu uliokomaa vizuri.

Mwanamke mkulima wa mazao ya biashara, aliyevalia mavazi nadhifu sana, fulana nyeupe ndani yake pamoja na koti. Akiwa katika sehemu ya shamba, akikagua mazao ya biashara, yaliyolimwa katika shamba hilo, lililomea vizuri kwa udongo na ardhi yenye rutuba.

Wanaume waliovalia mavazi ya mashambani, wakiwa wamesimama. Mbele yao kukiwa na gunia lililowekwa mazao ya mahindi, zao la biashara. Pembeni kukiwa na zao hilo, lililowekwa vizuri kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Mkulima wa mazao ya biashara aina ya karoti zilizo kuwa vizuri, zilizo komaa, huku akiwa amezungukwa na ardhi iliyomea vizuri miti ya kijani pamoja na anga lililo na mawingu mepesi mepesi.

Wanawake wawili na wanaume watatu wakulima wa mazao ya biashara, wakiwa katika sehemu ya shamba kubwa la mazao ya biashara wakivuna zao la mahindi kwa ajili ya kwenda kuuza katika masoko mbalimbali ya mji.

Eneo la mashambani, mahali ambapo kilimo cha mazao mbalimbali ya biashara yamelimwa pamoja kwa mfumo wa kilimo cha mazao mchanganyiko. Ndani ya shamba hilo kukiwa na mazao kama kabeji, mchicha, chainizi, pamoja na mazao mengine ya biashara yaliyolimwa katika eneo hilo.

Wanaume na wanawake wakulima wa zao la biashara aina ya ndizi wakifanya ukaguzi na upangaji wa ndizi zilizo katika mikungu, baada ya kutoka kuvuna kwa ajili ya kusafirisha kupeleka katika masoko kwa biashara.

Wanaume na wanawake wakulima wa mazao ya biashara, wakifanya kazi ya kuchambua na kukusanya, mazao ya biashara aina ya vitunguu maji, vilivyovunwa katika shamba, kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko.

Sehemu ya wazi, eneo maalumu la shambani kwa ajili ya kupaki mazao ya biashara aina ya nanasi, lililozungukwa na watu mbalimbali wa kiume na wa kike, wakifanya shughuli za kupakia mananasi katika matenga kwa ajili ya kwenda kuuza sokoni.

Mwanamke mkulima aliyevalia mavazi nadhifu sana, mikononi mwake akishika chombo kilichowekwa zao la korosho ndani yake liliokomaa vizuri, huku nyuma yake akizungukwa na pori dogo ndani ya shamba hilo.

Eneo la shamba mahali palipo limwa miche ya mazao ya biashara, lililomea vizuri likiwa limepandwa katika vitalu vilivyoachwa nafasi vizuri, huku kukiwa na mabomba yanayosaidia kilimo cha umwagiliaji katika shamba ilo.

Mananasi yaliyokomaa yakiwa yamewekwa sehemu moja baada ya kuvunwa shambani. Shamba la mazao ya biashara, huku mazao hayo yakizungukwa na miche ya miti mirefu, vichaka, pamoja na vilima vinavyozunguka eneo hilo.

Mkungu wa ndizi, zao la kibiashara lililomea vizuri katika mgomba mkubwa, ndani ya shamba, kukiwa kumezungukwa na nyasi ndogo zenye kijani kibichi, miche mingine ya miti, pamoja na maua yaliyostawi vizuri katika shamba hilo.

Viazi vitamu, zao la biashara lililowekwa na kuhifadhiwa vizuri katika matenga maalumu yenye rangi ya njano na bluu bahari. Huku kukiwa na mwanamke pamoja na mwanaume katika eneo hilo, eneo la mashambani lenye udongo mzuri wenye rutuba.

Wakulima wa zao la nyanya wakike na wakiume wakiwa wamepumzika katika eneo la kivuli, huku wengine wakiwa wamesimama kandokando ya barabara ya vumbi, huku pembezoni kukiwa na matenga ya nyanya yaliyowekwa vizuri na kupangiliwa katika mpangilio.

Sehemu pana iliyofunikwa vizuri, maalumu kwa ajili ya kilimo cha kijani, ndani yake kukiwa na mimea iliyopandwa na kuchipua vizuri, ikiwa na rangi ya kijani pamoja na kahawia. Huku mazao haya yakitumika mahususi kwa kilimo cha biashara.

Miche ya miti iliyokua vizuri na kumea kwa saizi sawa, iliyopandwa katika ardhi yenye udongo mzuri, virutubishi vya kutosha. Pembezoni ikipita mabomba ya maji yaliyotobolewa vitundu kwa ajili ya kufanikisha shughuli ya kilimo cha umwagiliaji.

Mwanaume mkulima mwenye umri wa makamu, aliyevalia mavazi ya bluu, mahususi kwa shughuli za kilimo akiwa amesimama katika njia ndogo ndani ya shamba lake. Mkono wake ukiwa umebeba zao latikitimaji na chini ya miguu yake kukiwa kumetandazwa matunda hayo.

Wakulima wawili, mwanaume na mwanamke waliovalia mavazi nadhifu, wakiwa katika shamba lililowekwa vizuri. Ndani yake kukiwa na mifuko iliyowekwa mchanga, juu yake kukiwa na miti, ya miche iliyoota vizuri.

Kifaa maalumu kilichotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, kinachotumia injini ya mafuta, huku kikiwa na visu vidogo vidogo vinavyosaidia kuchimbua na kuchanganya udongo wakati wa upalizi pamoja na uandaaji wa shamba.

Kifaa kidogo cha kieletroniki mahususi kwa shughuli za kilimo, kinachoendeshwa kupitia injini inayotumia mafuta, huku kikiwa na visu vidogovidogo vinavyochimbua na kuchanganya udongo wakati wa maandalizi ya shamba kwa ajili ya upandaji wa mbegu za mazao.

Kijana anaendesha gari la magurudumu manne, lenye rangi nyekundu na nyeusi mataili makubwa na madogo linalotumika kwa ajili ya kilimo mashambani lililounganishwa na jembe maalumu la kisasa lenye meno, yanayotumika kuchimbua na kuchanganya udongo wakati wa palizi au uandaaji wa shamba.

Visu maalumu, vinavyochomekwa kwenye jembe lakisasa la kulimia, kifaa ambacho huendeshwa kwa gari maalumu au mtu, kwa ajili ya kuchimbua na kuchanganya udongo wakati wa palizi na maandalizi ya shamba.

Trekta kubwa lenye magurudumu manne, mawili madogo mawili makubwa huku likiwa limeunganishwa na kifaa maalum chenye majembe madogo yanayo changanya na kuvuna mazao mbalimbali katika shamba kubwa la zao la mpunga. Lililozungukwa na msitu mnene.

Kifaa maalumu cha kieletroniki, kinachotembea kupitia magurudumu meusi, kilichotengenezwa mahususi kwa ajili ya kusaidia kilimo cha biashara kwa mazao yanayo kuwa vizuri na kwa muda mfupi.

Kifaa maalumu chenye rangi nyeusi na nyekundu kinachoendeshwa kwa magurudumu mawili, kinachotumia injini ndogo inayohitaji mafuta ili kuweza kufanya kazi, kikiundwa na visu vidogo vigogo vinavyosaidia kuchimbua na kuchanganya ardhi wakati wa upaliliaji wa shamba.

Trekta kubwa lenye magurudumu manne likiwa narangi nyekundu na nyeusi, linalotumika katika shughuli za kilimo linalosaidiwa na majembe madogo madogo yaliyowekwa mahususi kwa ajili ya kuvuna mazao hayo.

Kifaa maalumu kinachotumika katika kilimo kilichoundwa kwa visu vidogovidogo, hususani kwa ajili ya matumizi ya kuvunia nafaka katika maeneo ya mashambani huku kikiwa kinaongozwa na mtaalamu wa kutumia mashine hizo.

Kifaa maalumu chenye visu vidogovidogo, kinachotumia mafuta. Kinachoendeshwa kwa gari maalumu, kinachotumika kuvunia mazao mbalimbali katika shamba lililo mea vizuri na nyasi ndogo, ardhi yenye rutuba, likiwa limezungukwa na anga tulivu, jeupe.

Vifaa vya kisasa vinavyotumia teknolojia nzuri kwaajili ya kukuza miche ya miti ndani ya maabara, mashine hizi hutumika kuchakata na kuzalisha kemikali maalumu zinazotumika kwaajili ya kurutubisha mazao.

Mashine maalumu inayosaidia shughuli ya umwagiliaji wa miche ya mimea, iliyopandwa katika vitalu vidogovidogo, ndani ya shamba kubwa la kiwanda. Eneo hili likiwa limesheheni miche midogo ya miti, kwa ajili ya ukuzaji wa mazao la miti.

Mashine maalumu ya kisasa inayosaidia miche ya miti kukua vizuri kupitia kemikali na mwanga mahususi unazalishwa kupitia mashine hizo, ndani ya jengo eneo la kiwanda hili kwaajili ya kuhakikisha upatikanaji wa miche bora ya kisasa.

Kifaa cha kisasa chenye magurudumu na muendesheo imara, kinachotumia injini ndogo ya mafuta, kazi yake ikiwa ni kupalilia na kuchimbua, kuchanganya udongo wa mshambani, kwa ajili ya kupanda mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifaa maalumu, mashine iliyoundwa mahususi na kutumika kwa ajili ya shughuli za kielimu cha mazao ya aina mbalimbali. Kifaa hichi kikiwa na kazi ya kukuza na kurutubisha mazao mbalimbali ya mimea.

Trekta lenye magurudumu manne, madogo mawili na makubwa mawili, huku likiwa limeungwanishwa na jembe la kisasa lenye meno madogomadogo, linalochimba na kuchanganya udongo ili kutengeneza vitalu kwa ajili ya upandaji wa miti ya mazao katika shamba.

Teknolojia ya kisasa, inayotumia vifaa maalumu kwa ajili ya kufuga na kuvulia samaki, wanaozalishwa katika mabwawa maalum yanayotunzwa vizuri, huku kukiwa na miundombinu na taa, zinazosaidia ukuaji mzuri kwa samaki hao.

Kifaa maalumu kilichoundwa na kitako chenye rangi nyeusi kilichofungwa na mfuniko mweusi huku kikiwa kimezungushwa kwa kioo kizito, ndani yake kikiwa na kemikali ya kimiminika inayowasaidia samaki kuishi ndani ya kifaa hicho, ambacho hutumika kama mapambo ya majumbani.

Bwawa maalumu la kufugia samaki, bwawa la kisasa lililofunikwa kwa nyavu maalumu huku likiwa limezungukwa na nyasi ndogondogo za kijani pamoja na vichaka. Pembeni ya bwawa hilo kukiwa na uzio wa nyavu nyuma yake kukiwa na miti mikubwa ya matunda.

Kifaa maalumu kinachotumia teknolojia ya kisasa kinachotumika kuhifadhia na kufugia samaki ndani ya nyumba. Pia kifaa hiki hutumika kama sehemu ya mapambo ndani ya nyumba ya kuishi, mbele kikiwa kimewekwa katika meza inayokishikilia kifaa hicho.

Sehemu pana ya wazi inayopokea mwanga na hewa nzuri ya kutosha, huku ikiwa imejengwa mabwawa makubwa ya samaki, ndani yake kukiwa na samaki wakubwa na wadogo, weupe, wanaozaliana vizuri kwa ajili ya chakula na biashara.

Eneo la ndani ya maji, huku kukiwa na samaki wa aina tofautitofauti wanaopita, samaki wekundu, pamoja na samaki wenye rangi za mchanganyiko kama: bluu, nyeupe na nyekundu, wakitembea pembezoni mwa majani mapana, yaliyoota ndani ya maji.

Chombo maalumu kilichotengenezwa kwa vioo, ndani yake kikiwa na miche ya miti pamoja na samaki wanaoogelea katika chombo hiki. Sehemu hii inatumika kama mapambo kwenye nyumba na makazi ya watu.

Eneo la ndani ya maji, lililo na ukungu kwa mbali. Mbele yake likimuonyesha samaki mwenye rangi ya blue na nyeupe aliyefungua macho yake na mdomo kwaajili ya kuingiza na kutoa maji.

Mazao ya chakula kama maharage meusi, na ya njano, mchele, mahindi, choroko, njugu mawe na mazao mengine ya mashambani, yanayotumika kwa chakula, yakiwa yamehifahiwa na kupakiwa katika magunia yaliyowekwa ndani ya chumba.

Eneo pana lililozungukwa na misitu yenye kijani kibichi, iliyomea miti membamba, huku mbele yake kukiwa na daraja lililotengenezwa kwa mbao zilizounganishwa vizuri, chini yake ikipita mto mdogo unaotiririsha maji katika eneo hilo.

Pori dogo lililozunguka dimbwi la maji. Huku likiwa na vichaka, miti mirefu na mifupi yenye majani yenye kijani kibichi, ukoka mdogo uliomea katika ardhi hiyo; katikati kukiwa na dimbwi dogo la maji.

Eneo kubwa la msitu, ndani yake kukiwa na chemchem ya maji inayopita katikati ya msitu kukiwa na vichaka, nyasi zilikuwa vizuri na kijani kibichi pamoja na miti mikubwa na midogo yenye matunda na isiyo ya matunda.

Sehemu ndogo ya wazi, iliozungukwa na miti mirefu yenye kijani kibichi, vichaka na majani, iliozungushiwa kwa nyavu imara, ndani yake kukiwa vitalu vya miti. miche ambayo inalimwa kwa ajili ya kuuzwa.

Haidroponi teknolojia ya kisasa inayosaidia miche kukua bila kutegemea udongo. Teknolojia hii inahusisha kuchanganya virutubishi pamoja na maji vinavyosafirishwa kupitia mabomba maalumu yaliyounganishwa katika mfumo huu.

Teknolojia ya haidroponi, teknolojia ambayo inausaidia mmea kustawi katika rutuba bila kutumia udongo, teknolojia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyowekwa na kupitishwa katika mabomba maalumu kwenye mmea.

Kijana wa kike akikagua miche ya miti iliyomea vizuri kupitia teknolojia ya haidroponi, teknolojia ambayo huchanganya maji pamoja na virutubishi mbalimbali vinavyo wekwa kwenye mmea na kuusaidia mmea kukua bila kutumia udongo.

"HYDROPONIC". Mfumo maalumu wa kisasa unaotumika kuzalisha na kukuza mmea bila kutumia udongo. Mfumo huu unahusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji, ambavyo huwekwa katika mmea ili kuusaidia kukua.

Teknolojia ya haidroponi. Teknolojia ambayo inausaidia mmea kukua bila kutegemea udongo, huku ikiwa imeunganishwa katika ndoo ndogo iliyowekwa kimiminika kilichochanganywa na virutubishi, vinavyosafiri kupitia mrija mdogo kwenda kwenye mimea.

Mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu, pamoja na mkanda ulioshikilia suruali yake vizuri, akikagua shamba kubwa lililostawi miche, inayotumia teknolojia ya haidroponi. Teknolojia ambayo inausaidia mmea kukua, bila kutegemea mbolea.

Teknolojia ya kisasa ya haidroponiki inayotumika kukuza mimea bila ya kutumia udongo, teknolojia hii inasaidia mimea kukua bila kutegemea udongo, ambapo unahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyowekwa katika mmea huo.

Haidroponi, teknolojia ambayo inaisaidia mche kukua bila kutegemea mbolea. Teknolojia hii inatumia maji, pamoja na virutubisho vinavyochanganywa pamoja, na kupita katika mirija maalumu, inayopita kwenye kila mche ili kuusaidia kukua.

Mabomba maalum yanayosaidia kupitisha mchanganyiko wa virutubishi na maji, virutubishi ambavyo husaidia mmea kukua bila kutegemea udongo kupitia teknolojia ya kisasa inayojulikana kama haidroponi.

Kilimo cha haidroponi, kilimo ambacho huisaidia mmea kukua bila kutumia udongo. Teknolojia hii ni njia ambayo inahusisha uchanganyaji wa maji pamoja na virutubisho vinavyopita katika mimea hiyo.

Mabomba maalumu yenye rangi nyeupe na nyeusi yanayo tegemea teknolojia ya, haidroponiki, kusafirisha virutubishi pamoja na maji kwenye mimea iliyokua na kustawi vizuri, teknolojia hii ni teknolojia ambayo mmea unakua bila kutegemea udongo.

Kifaa kidogo maalumu kinacho tumika na tekinolojia ya haidroponi, teknolojia ambayo inausaidia mmea kukua bila kutegemea mbolea, kupitia virutubishi vinavyochanganywa na maji ndani yake.

Shamba kubwa eneo la kiwanda, lenye rutuba yakutosha, lililopandwa mazao ya biashara aina ya kabichi, zao ambalo limepandwa kiustadi kwa kupitia elimu bora na njia za kisasa za kilimo.

Eneo la ardhi kubwa sehemu ya shamba katika kiwanda, mahali ambapo kumelimwa mazao ya biashara kama kabeji, huku yakiwa yamepangwa vizuri. Ndani yake kukiwa na wakulima wanaopalilia mazao haya kwa ajili ya kuhakikisha ustawi na ukuaji mzuri.

Shamba kubwa lililo katika eneo la kiwanda, linalofanya kilimo cha biashara, ndani yake kukiwa kumeota mazao ya biashara yaliyomea vizuri katika udongo wenye rutuba, huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu akikagua shamba na usitawi wa mazao katika eneo hilo.

Sehemu maalumu eneo la kiwanda inayotumia vifaa maalumu kwa ajili ya kuifadhi mazao yaliyopatikana katika mashamba ya kiwanda hicho, mbele yake kukiwa kuna zao la nyanya lilifungwa vizuri kwa ajili ya kwenda kuuzwa dukani.

Sehemu ya shamba kubwa lililopandwa mazao ya kabichi, yaliyoota katika udongo wenye rutuba wa kiwanda hicho. Zao hili lililopangwa vizuri katika mistari na kustawi katika udongo mzuri, kwa ajili ya matumizi na ya biashara.

Eneo la shamba la kiwanda lililo na udongo mzuri, likiwa limepandwa matunda mbalimbali yaliyokua na kumea vizuri, yenye rangi ya kijani, rutuba ya kutosha, mwanga unaopenya vizuri katika shamba hilo.

Kijana wa kiume, alyevalia mavazi nadhifu ya mashambani, akipita katikati ya miche iliyomea vizuri ndani ya shamba kubwa la kiwanda. Huku juu, kukiwa na paa linalosaidia ukuaji na teknolojia ya kilimo cha kijani.

Sehemu ya kiwanda eneo ambalo usindikaji wa bidhaa za nyanya zao la biashara unafanyika, eneo hili mahususi kwa ajili ya usagaji na usindikaji wa zao la nyanya kwa ajili ya kutengenezwa bidhaa nyingine inayotokana na zao hilo.

Eneo la ndani sehemu ya kiwanda iliyowekwa mahususi kwa ajili ya kuhifadhi mazao ya biashara kama vitunguu maji, vilivyowekwa vizuri baada ya kuaguliwa kutoka shambani huku kukiwa na kijana anayefanya kazi hiyo.

Shamba kubwa lililo katika eneo la kiwanda, linalolima zao la mananasi yaliyokua vizuri kukomaa shambani, yakisubiri kuvunwa, huku sehemu kubwa ya shamba likiwa na tambarare yenye miti mirefu, hewa safi na ardhi yenye rutuba.

Banda lililofungwa vizuri sehemu ya kiwanda, ndani yake kukiwa na kuku wengi wa kienyeji walionona kwa lishe, wakifugwa ndani ya banda hilo, huku kukiwa na huduma ya maji safi, taa zenye mwanga, pamoja na hewa ya kutosha.

Kitalu cha shamba kubwa la mazao ya kibiashara, lililomea vizuri, katikati yake kukipita mabomba ya maji yanayosaidia shughuli ya umwagiliaji ndani ya shamba hilo lililomea vizuri na mazao yaliyokomaa.

Bomba maalumu lililotengenezwa kwa mifumo ya kisasa, linalochuruzisha maji yanayomwagilia miche midogo midogo iliyomea katika shamba kubwa linalotumika kwa kilimo cha umwagiliaji. Eneo hili likiwa limemea vizuri, ardhi yenye rutuba na ustawi wa mazao.

Mifumo ya maji inayopita katika mabomba maalumu yaliyoweka eneo la mashambani inayosaidia kilimo cha umwagiliaji katika shamba la mazao ya biashara lililolimwa vizuri na kupandwa vizuri kwa ajili ya kusubiri mazao.

Bomba kubwa la kisasa lililotobolewa matundu madogomadogo ambalo husaidia na kupitisha maji kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, eneo hili likiwa limepandwa na kukuzwa mazao ya biashara kama mahindi na mazao mengine.

Mabomba maalumu ya maji yaliyotandazwa katika eneo la shamba, shamba la mazao ya kibiashara. Mabomba yaliyotobolewa matundu kwa ajili ya kusaidia ufanisi wa shughuli ya kilimo cha umwagiliaji, huku shamba hilo likionekana kukua kwa udongo mzuri wenye rutuba.

Vitalu vya miche vilivyopandwa mbegu mbalimbali za mimea, huku kukiwa na mabomba yanayosaidia umwagiliaji wa mazao katika eneo hilo. Katikati vikiwa vimezungukwa pembezoni na vichaka na miti yenye kijani kibichi iliyozunguka eneo hilo.

Miche midogo ya miti iliyomea vizuri katika udongo mzuri wenye rutuba katikati ya miche hiyo kukipita mabomba membamba meusi yaliyotobolewa yanayosaidia, hususani kilimo cha umwagiliaji kwa kupitisha maji safi yanayotumika katika eneo hili.

Sehemu ya shamba kubwa, lililopandwa mazao ya biashara yaliyomea vizuri kijani kibichi kuashiria rutuba. Huku kukiwa na bomba maalumu lililotobolewa matundu, likimwaga maji katika mazao hayo, kuashiria shughuli za kilimo cha umwagiliaji katika eneo hilo.

Bomba maalumu lenye matundu madogo madogo, rangi nyeusi, lililopita katikakati ya vitalu vya miche ya mazao, ilivyopandwa katika shamba la mazao ya biashara, kwa shughuli za umwagiliaji wa shamba hilo.

Bomba kubwa jeupe la maji, lililofungwa katika shamba la kilimo cha umwagiliaji, lenye matundu yanayopitisha maji kusaidia shughuli za umwagiliaji katika shamba hilo. Mfumo huu ni mfumo rahisi na unaokoa muda pamoja na gharama ya kilimo.

Mabomba madogo, yanayotumika kwa shughuli za umwagiliaji mashambani, yaliyosambazwa na kutandazwa ndani ya mashamba makubwa ya mazao ya kibiashara, yaliyomea vizuri. Huku, kukiwa na maji yanayochuruzika katika matundu ya mabomba hayo.

Eneo la nyika lililomea nyasi ndefu zenye rangi ya kahawia kuashiria hali ya ukame, huku kwa mbali kukiwa na vichaka vidogo na mapori yaliyozunguka eneo hilo, kwa mbele kukiwa na vyanzo vya maji, bahari pana iliyo na mawimbi madogomadogo.

Eneo pana la wazi, lililo na miti mingi iliyokua vizuri kuashiria rutuba, huku kukiwa na mnyama mrefu wa porini anayejulikana kama twiga. Pembezoni kukiwa na majengo makubwa ya mji unaoonekana kwa mbali.

Sehemu ya nyika mahali ambapo Kuna miti ilivyokuwa na kustawi vizuri nyasi fupi, vichaka vidogo vya majani pamoja na pori lililozunguka eneo hilo huku Kwa mbali ukionekana kilele cha mlima mrefu mlima Kilimanjaro.

Sehemu ya waz,i pemebezoni mwa vilindi vya milima, vilele virefu vya milima mikubwa, mbele kukiwa na magome ya miti yaliyokatwa, pamoja na mimea tofautitofauti iliyomea katika eneo hilo.

Eneo pana la nyika linaloonyesha nyanda za juu za milima yenye misitu na miti. Barabara ya vumbi imepita kwenye mabonde na misitu yenye kijani kibichi, kukiwa na mandhari nzuri inayovutia, hewa safi na anga tulivu.

Tembo mkubwa mnyama wa porini akitembea katika nyasi kavu zilizokauka nyuma yake, kukiwa na mti mkubwa wenye kijani kibichi miti mingine iliyozunguka eneo hilo na juu kikionekena kilele cha mlima, mlima kilimanjaro kikipendeza.

Eneo la wazi la nyika lililo na uoto wa asili, nyasi za kijani kibichi zilizoota vizuri. miti mirefu iliyochanua kwa maua na majani mabichi. huku kukiwa kumezungukwa na msitu mnene wenye majani ya rangi ya kijani.

Eneo la nyika, sehemu pana yenye hewa tulivu, chini yake kukiwa na nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi. Barabara iliyozunguka eneo hilo, ikiwa ni ya vumbi pamoja na vyanzo vya maji vilivyozunguka katika eneo hilo.

Sehemu pana ya uso wa dunia, iliyofunikwa na vilindi vya maji, miti yenye kijani kibichi, vichaka pamoja na nyasi ndogo, zilizomea vizuri, kwa mbali kukiwa na vilele vya mlima, anga safi lenye mawingu mepesi.

Sehemu ya nyika, eneo la hifadhi au mbuga ya wanyama, ndani yake kukiwa na wanyama mbalimbali kama; swala, twiga, pundamilia wanaotembea na wengine wakiwa wamesimama katika eneo hilo liliojaaa miti mirefu na nyasi za kijani kuashiria rutuba.

Eneo la msitu mnene lenye ardhi yenye rutuba, lililoota nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi, vichaka vyenye rangi ya kijani, miti mirefu na mikubwa pamoja na milima mirefu iliyozunguka eneo hilo.

Eneo pana la nyanda za juu, lililoshamiri vizuri, likiwa na miti mikubwa yenye matawi ya kijani, nyasi ndogondogo, ardhi tulivu yenye kijani kibichi pamoja na vyanzo mbalimbali vya maji katika eneo hilo.

Sehemu pana ya wazi, eneo la nyika, lililo na udongo mwekundu, ardhi yenye rutuba, nyasi ndogo za kijani, kuonyesha rutuba katika eneo hilo, miti mirefu na vichaka vilivyootea katika eneo hilo, huku mandhari ikionyesha ni hali ya jioni kuelekea usiku.

Eneo la nyika, mahali penye nyasi zenye kijani kibichi mapori pamoja na msitu mnene. Huku kukiwa na milima na mabonde katika eneo hilo. Anga lenye mawingu mepesi meupe na bluu kukiwa kumezungukwa msitu mnene katika eneo hilo.

Eneo pana la wazi lenye miti mingi nyasi ndogo ndogo vichaka pamoja na mapori yanayo zunguuka eneo hilo, huku kukiwa kumetanda naga tulivu lisilo na mawingu.

Eneo kavu la nyika, lenye nyasi zilizokauka kwa ukame, likiwa na miti michache, mti mmoja mrefu uliokuwa vizuri, matawi ya kijani kibichi, uliozungukwa na nyasi kame pamoja na anga jeupe lisilo na mawingu.

Eneo la wazi mbembezoni mwa ufukwe wa bahari, ardhi yenye udongo uliokakamaa na nyasi zenye kijani kibichi huku kukiwa na wanyama mbalimbali pamoja na ndege katika eneo hilo pembezoni, kukiwa na mti mkubwa wenye kijani kibichi chini ya mti huo kuna wanyama pia.

Wanyama wa kufuga majumbani mbuzi weusi na weupe, wakiranda pembezoni mwa barabara ya vumbi huku pembeni kukiwa na msitu mdogo wenye miti mirefu na majani yenye kijani kibichi, wakipata chakula cha majani katika eneo hilo.

Mwanaume aliyevalia mavazi maalumu, shati la mikono mirefu lenye rangi ya kijani, na suruali yenye rangi ya bluu iliyokoza. Mkononi mwake akiwa ameshika kijiti, mbele yake kukiwa na bata weupe wanaojulikana kama bata mzinga, akiwachunga malishoni.

Ndege wa kufuga majumbani na porini: Kanga akiwa na vifaranga vyake vyenye rangi tofauti, kama nyeupe, kahawia, na nyeusi, vikimzonga pembeni yake, huku wakiwa wamesimama juu ya ardhi yenye nyasi zenye kijani kibichi, hewa ya kuvutia ndani yake.

Mwanaume wa umri wa makamo aliye valia mavazi nadhifu sana, akiwa amesimama katikati ya bata (ndege wa kufugwa majumbani), wenye rangi nyeupe na nyeusi, huku mikononi mwake akiwa ameshika dawa kwa ajili ya kuwapa chanjo ndege hao. Nyuma yake kukiwa na miti pamoja na bustani yenye kijani kibichi.

Kijana wa kiume aliyevalia mavazi maalumu pamoja na viatu maalumu kwa ajili ya shughuli za mashambani pamoja na ufugaji. Mbele yake kukiwa na kuku wa mayai wenye rangi tofautitofauti ikiwemo, nyekundu na nyeupe; huku nyuma yake kukiwa na mayai yaliyopangwa vizuri.

Kifungashio cha rangi nyeupe kikiwa na mstari mwekundu na mweusi, kilichofungwa vizuri; kikiwa na maandishi ya rangi ya njano yanayosomeka kama "Simlaw" na idadai ya namba ya mbegu zilizo ndani ya kifungashio hicho. Huku kikiwa na picha ya kabichi kuashiria aina ya mbegu zilizomo humo.

Mbegu za mazao yaliyomea, zilizopandwa katika kifaa maalumu chenye matundu, ndani yake kukiwa kumewekwa udongo wenye rutuba, unaosaidia mashina hayo kukua. Huku kukiwa na hewa safi, pamoja na mwanga, kwa ajili ya kusaidia miche hiyo kuchipua.

Vifungashio vya mazao vyenye rangi nyeupe na nyekundu, pamoja na maandishi na nembo yenye maana ya biashara hiyo, huku ndani ya vifungashio hivyo kukiwekwa mbegu za mazao ya biashara pamoja na mazao ya chakula.

Eneo kubwa la shamba, lililolimwa vitalu vilivyo katika mpangilio mzuri huku kukiwa kumepandwa mbegu za mazao zilizomea vizuri. Mabomba yanayosaidia shughuli ya umwagiliaji yakipita katika vitalu hivyo huku eneo hilo limezungukwa na pori dogo.

Vindoo vidogo vya bati vilivyowekwa udongo wenye rutuba, ndani yake kukiwa kumepandwa mbegu za mazao yaliyochipua vizuri. Zikiwa zimewekwa pembezoni mwa dirisha la nyumba, eneo ambalo kuna mwanga wa kutosha na hewa safi kwa ajili ya kusaidia miche hiyo kukua.

Vifungashio maalumu, vilivyowekwa katika kifaa maalumu kilichotengenezwa kwa nondo maalumu, huku ndani ya vifungashio hivyo kukiwa kumewekwa mbegu za mazao mbalimbali, kama: nyanyachungu, pilipili hoho, pilipili, karoti na bidhaa nyingine.

Vifungashio vidogo vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa, ambavyo ndani yake huhifadhiwa mbegu za mazao na mimea, huku kukiwa na picha ya mazao mbalimbali, kama kitunguu, nyanya, spinachi, sukumawiki, pamoja na mazao mengine.

Kifungashio kidogo cha plastiki kilicho na rangi ya njano na kijani, ndani yake kikiwa kimewekwa mbegu za mazao zenye ujazo wa gramu tano, huku kukiwa na picha ya zao hilo juu kukiwa na jina la mbegu inayoitwa sim low seeds.

kifungashio kidogo cha paketi ndani yake, kikiwa kimehifadhi mbegu za zao la kabechi, huku likiwa na maandishi yaliyo andikwa "royal seeds" pamoja na picha ya zao hilo chini kukiwa na maelekezo ya namna ya kutumia mbegu hizo pamoja na taarifa zingine.

Mbegu za mimea zilizopandwa katika udongo mzuri wenye rutuba, sehemu ya shamba katika vitalu vilivyolimwa vizuri, huku kukiwa na miche midogo ya mimea iliyokua vizuri katika shamba hilo, mabomba ya maji yanayopitisha maji kwa njia ya kumwagilia ikisaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Eneo pana la wazi lillilojengwa vizuri kwa vyuma na maturubai yaliyofunika eneo hilo, kuashiria kilimo cha kijani huku ndani yake kukiwa na miche ya miti iliyokuwa vizuri kuzalisha mbegu za kilimo.

Sehemu ya chumba chenye mwanga angavu, ndani ya jengo lililo katika shamba la mazao, kukiwa na chupa ndogondogo nyeusi zilizopandwa mbegu zinazozalisha miche inayokua na kusitawi vizuri, kwa ajili ya kuzalisha mimea mbalimbali.

Eneo dogo sehemu ya shamba, liliomea miche iliyokuwa vizuri ya mazao ya biashara, huku kukiwa na mabomba madogomadogo yanayomwagilia maji miche hiyo iliyopangwa katika mistari mizurimizuri inayofanana.

Kiti ndogo yenye rangi ya kijani, njano na nyekundu na nyeupe. Ndani yake kukiwa kumehifadhiwa mbegu za mazao, zilizofungwa vizuri, huku ikiwa imeandikwa maandishi yanayo someka kama "EA seeds" pamoja na "parsey daki green italian" zao ambalo limechorwa mbele yake.

Kifungashio maalumu kilichotengenezwa kwa ajili ya kufungia mbegu mbalimbali, ndani yake kukiwa na mbegu ya kabechi, kifungashio chenye rangi ya njano, kijani na nyekundu huku kikiwa kimeandikwa "EASEED", juu ya kifungashio hicho kukiwa na picha ya zao la kabichi.

Vifungashio vyenye rangi ya kahawia vikiwa na nembo ya bidhaa tofautitofauti, ndani yake kukihifadhiwa mbegu za bidhaa hizo huku kukiwa na picha yenye maelezo pamoja na taarifa mbalimbali kuhusu mbegu hizo.

Makopo ya mabati yenye rangi ya kijani yaliyotengenezwa vizuri na kufungwa kwa ustadi mkubwa, ndani yake yakikihifadhi mbegu za mazao, nje kukiwa kumeandikwa "Simlow seeds" huku kukiwa na picha ya mazao mbele ya uso wa makopo hayo.

Kifungashio kidogo, kinachohifadhi mbegu za mazao kikiwa kimeandikwa kwa maandishi ya rangi ya kijani 'EA Seeds', kukiwa na mkanda wa rangi ya kijani uliopita pembezoni mwa maandishi hayo, huku kukiwa na maelezo ya kilo na uzito wa bidhaa hiyo.

Mbegu mbalimbali za mazao ikiwemo mbegu za karanga, mbegu za mahindi, mbegu za maharage pamoja na mbegu za mazao mengine zikiwa zimekusanywa vizuri katika magunia ya kaki yaliyowekwa sehemu moja huku ndani yake kukiwa na maelezo na maneno ya bidhaa hizo.

Kifungashio kidogo chenye rangi ya njano na kijani kinachotumika kuhifadhia mbegu za mazao, kilicho na maandishi yenye rangi ya njano yaliyoandikwa Simlow Seeds, maandishi meusi yanayosomeka kama "JEWS MALLOW" ndani yake kukiwa na mbegu.

Sehemu ndogo ya duka, iliyowekwa vifungashio, vinavyotumika kuhifadhi mbegu mbalimbali, kama: mbegu za mahindi, mbegu za maboga, nyanya chungu, bamia, pamoja na mbegu za mazao mengine, zilizofungwa vizuri katika eneo hilo.

Vifungashio maalumu vya kuhifadhi mbegu za mazao, vilivyo kusanywa na kuwekwa pamoja katika makundi makundi, ndani ya vifungashio hivyo kukiwa na mbegu za mazao kama, mazao ya alizeti, mazao ya mbegu za mahindi pamoja na maua.

Eneo la wazi lililopandwa miche ya miti iliyofungwa katika vifungo vidogo, ndani yake kukiwa kumeoteshwa mbegu za miche hiyo, huku eneo hilo likiwa limetengenezwa mahususi kwa ajili ya technolojia ya "green house"; Teknolojia nyepesi ya kukuza mazao.

Eneo maalumu linalotumia teknolojia ya kilimo cha kijani lililopandwa mbegu za miche ya miti iliopandwa na kupangwa vizuri katika mlolongo wa mistari na mpangilio unaotakiwa ilikuhakikisha inakua na kustawi vizuri.

Mbegu za mazao zilizo pandwa vizuri katika ardhi yenye udongo mzuri, iliyopangwa katika vitalu vilivyolimwa vizuri huku kukiwa na miche midogo midogo iliyoota katika vitalu hivyo na mabomba ya maji yakisaidia umwagiliaji katika eneo hilo.

Kifungashio kidogo chenye rangi nyeupe, kilichowekewa picha ya papai yaliyokatwa vizuri kuonyesha muonekano wa ndani. Ndani ya kifungashio hicho kikiwa kimehifadhi mbegu za mapapai hayo, chini yake kukiwa na maneno yameandikwa Vega F1.

Sehemu ndogo ya shamba yenye ardhi kavu, iliyo na rutuba ikiwa imepandwa mbegu za miche iliyoota vizuri, pembezoni kukiwa na mabomba ya maji yaliyo unganishwa vizuri, kwaajili ya kusaidia kilimo cha mwagiliaji.

Mbegu za miche ya miti iliyomea vizuri, katika vyombo vyenye udongo mzuri, uliopandwa ndani yake. Huku kukiwa zimewekwa sehemu ya wazi, kwa ajili ya mwanga na hewa safi, ili kusaidia ukuaji wa miche hiyo.

Eneo pana la mashambani, lililopandwa na kulimwa vitalu vidogovidogo. Ndani yake, kukiwa kumepandwa mbegu za miche ya miti, huku eneo hilo likizungukwa na mapori, vichaka vidogovidogo vyenye rangi ya kijani, pamoja na miti mirefu iliyomea vizuri.

Kifungashio kidogo cha plastiki chenye maandishi ya kijani yanayosomeka kama "EA SEEDS" kifungashio ambacho ndani yake kimebeba mbegu za majani yanayotumika katika kuzalishia mazao ya biashara.

Mbegu zilizo pandwa katika udongo mzuri na kumea miche mizuri iliyo pandwa katika eneo hilo, ikiwa imepangwa kwa mistari sawa inayokuwa katika udongo mzuri wenye rutuba.

Mbwa watano wenye rangi tofautitofauti, ikiwemo nyeusi na nyekundu, wakiwa wamefungwa shingo zao kwa minyororo maalumu, huku wakiwa wamesimama katika ardhi yenye udongo wenye nyasi zenye kijani kibichi.

Madaktari wa wanyamapori, wakiwa wamesimama, katikati kukiwa na mbwa mwenye rangi ya kahawia, kushoto akiwa daktari wa kike na kulia akiwa daktari wa kiume, wakiwa ndani ya jengo la hospitali hiyo. Wakimfanyia matibabu mbwa aliyesimama katikati yao, nyuma ya ukuta kukiwa na picha ya mbwa pamoja na saa.

Kijana wa kiume aliyevalia fulana nyekundu na suruali nyeusi, mikono yake ikiwa imemshika mbwa aliyenona vizuri. Huku nyuma yake kukiwa na mbwa mwingine ambaye haonekani vizuri. wakiwa wamesimama katika eneo lenye nyasi ndogo yenye kijani kibichi.

Kibanda kidogo kilichotengenezwa vizuri kwa nyavu pamoja na mabati magumu yaliyopakwa rangi ya kijivu, lililoezekwa na mabati linalotumika kuhifadhi wanyama kama mbwa, mbele yake kukiwa na mbwa wawili walioketi hapo.

Kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa mbao nadhifu sana, paa lake lililoezekwa kwa mabati. Kinachotumika kuhifadhia wanyama kama: mbwa, kuku pamoja na mbuzi, na wanyama wengine. kikiwa kimewekwa pembezoni mwa msitu mdogo wenye majani ya kijani kibichi.

Daktari wa wanyama pori aliyevalia barakoa usoni mwake kwa ajili ya kujikinga na afya, huku mbele yake kukiwa na mbwa mdogo mwenye manyoya meupe akimpatia matibabu mbwa huyo kwa kumchoma dawa na chanjo.

Sehemu pana ya wazi iliyotengenezwa kwa nyavu imara mbao zilizo jengelewa vizuri ndani yake kukiwa na mbwa wawili wanyama wa kufugwa huku kukiwa kumezungukwa na ardhi yenye nyasi ndogondogo zilizomea vizuri, kivuli cha kutosha pamoja na hewa safi,

Mabanda maalumu yaliyotengenezwa kwa vyuma pamoja na nyavu, ndani yake kukiwa na wanyama watatu weupe waliofungiwa katika mabanda hayo, huku juu ya mabanda hayo yakiwa hayajaezekwa. nyuma yake kukiwa na nyumba yenye rangi nyeupe iliyoezekwa vizuri.

Kibanda kilichotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa mbao, kilichonakshiwa vizuri kwa ustadi, kikiwekwa madirisha na milango inayopitisha hewa na mwanga, ambacho hutumika kwa ajili ya kuhifadhi; kuku, mbwa, paka pamoja na wanyama wengine.

Wanyama wakubwa wa porini, tembo wakiwa katika makundimakundi, wakiwa wamesimama katika ardhi yenye udongo mkavu wenye rangi nyekundu. Huku pembezoni kukiwa na pori lenye rangi ya kijani kibichi.

Ndege wa mwituni mwenye rangi nyeupe na nyeusi, akiwa na miguu mirefu, akipambana na nyoka mkubwa aliyejaribu kumdhuru ndege huyo katika eneo la pori.

Ndege wa angani wanaopaa masafa marefu, wanaoitwa kunguru wenye rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa pembezoni mwa vyanzo vya maji, mmoja akiwa amesimama na mwingine akiwa amepaa kimo kidogo kutoka usawa wa ardhi.

Ndege wa mwituni aliyeketi katika shina dogo la mti lililokauka, huku mwili wake ukiwa na mabawa na manyoya meusi, pamoja na mabaka meupe kifuani kwake, akijiandaa kuruka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nyani mnyama wa porini anayetembea kwa miguu miwili, akiwa na rangi nyeusi na madoa meupe usoni mwake. Nyuma yake kukiwa na majani mapana marefu, yenye kijani kibichi yaliyostawi vizuri, kuashiria eneo la mbuga.

Mnyama wa mwituni mwenye rangi nyeupe, kahawia, nyeusi na kijivu akiwa ameketi katika gome kavu la mti, huku mbele yake kukiwa na majani machache ya kijani kibichi, mimea mirefu yenye miti na miche mwembamba.

Afisa wanyamapori alievalia sare ya maafisa wa jeshi hilo na kofia nyeupe. Mkononi mwake akishika dumu lenye kimiminika ndani yake, akimpatia tembo aliye mbele yake kimiminika hicho, huku wakiwa wamezungukwa na miti inayotoa hewa safi.

Tembo wakubwa (wanyama wa porini) wanaokatiza pembezoni mwa barabara, huku upande wa kushoto wa tembo hao kukiwa na vyanzo vya maji pamoja na nyasi ndogo zilizomea katika eneo hilo la uvuguvugu. Upande wa kulia kukiwa na gari la watalii lililobeba watalii katika mbuga hiyo.

Nyani mkubwa, mwenye rangi ya kijivu na nyeusi, mkia mrefu, akiwa amesimama kwa miguu miwili na mikono pembezoni mwa kichaka kidogo kilichostawi vizuri. Huku mbele yake, kukiwa na ardhi yenye udongo mkavu.